Hii ni ndizi. Na huwa yanapandwa kwenye mashamba yetu ya Kiafrika. Katika nchi yetu ya Kenya. Wakulima wengi wanafanya kilimo ya kupanda ndizi haya kwa kuwa yana mapato mengi ya kifedha.

Hapa tunaona watu ambao wako wanaosha ng'ombe, na maji wanakuja wanayatumia na presha kubwa sana , wao wanasugua hawa ng'ombe ili wasiweze kushikwa na wadudu.

Hapa ni sokoni na tunaona wamama wamejikusanyika na wameleta ndizi mingi sana na wao wako tayari kuanza kuuza haya ndizi.

Tunaona mtu ambaye amesimama kwenye posti. Inaonekana yeye amepata kipato mkubwa sana wa ndizi na kwa kweli huu shamba una rotuba kubwa.

Hapa ni zizi la ng'ombe na kunao ngo'mbe ambaye amesimama, na anakamuliwa kutumia mitambo ya mashini inayotumia stima. Kunao tena paipu za maji na sehemu hii panaonekana kuwa na usafi sana.

Tunaona mtu ambaye amesimama. Na kichwani pake amefunga, ili nywele isiangukie maziwa anayoyapima. Tena, amevalia nguo nyeupe refu.

Hapa ni shambani na tunaona mazao mengi ya ndizi na inaonekana ya kwamba huyu mkulima ameamua kwa upande wa shamba lake apande ndizi pekeake.

Tunaona wakulima ambao wamechuchumaa, na wanakamua Ng'ombe hawa ambao wamesimama. Mbele yao kuna watu ambao wanaotazama.

Hawa ng'ombe wamo kwenye zizi na wanaonekana wamefungwa miguu mbili ya nyuma na kwenye titi lao kunazo mitambo ya kukama maziwa yenye inatumia mashii stima.

Hapa ni shambani, na tunaona mahindi mengi ambayo yamepangwa. inaonekana yakuwa yamevamiwa na wadudu kwa kuwa hayajakuwa vizuri.

Hapa tunaona watu wawili, kunao mama ambaye yeye ameshika sufuria na ameinama na kunao mja ambaye ameshika mtungi na yeye anamwaga maziwa.

Hapa ni shambani, na mkulima ameamua kupanda ndizi, kwenye laini sabamba, na pamoja na hayo, ametumia paipu ambayo itakuwa inanyunyizia maji haya mimea.

Ni mazao na tunaona yameanza kuiva na ni makubwa sana. Na haya mazao ndo yaje kwa wingi inahitajika shamba iwe na rotuba mingi.

Tunaona ndizi mingi sana ambayo yamepangwa humu. Kunao watu mabao wanaisafirisha na kuiweka kwenye magari haya makubwa, na huwa inahitaji watu wengi ili waweze kuipanga kwa ustaarabu.

Watu hawa watano wamesimama nje ya duka hili ambalo limeandikwa Destiny Dairies wao ni wateja na wanataka kuhudumiwa kwenye hili atm ya maziwa.

Hapa ni kiwanda cha maziwa. Tunaona huyu binti ambaye amevalia koti refu ambayo ni samawati. Na usoni pake amevaa maski na kuvalia kwa kichwa kofia ili asiweze kuichafua maziwa.

Hapa ni mzizi la ng'ombe na tunaona mtu ambaye amesimama. Amevalia gambuti nyeupe. Na kwa mkono yake ya kushoto kulia amevaa karatasi asije akashikwa na uchafu.

Tunaona mitungi mengi ambayo yamesimama humu, na huyu mtu anayamwaga maziwa ambayo yamo ndani ya mitungi haya, kwa kuwa wanaisanya maziwa kwa upande mmoja ili kuyasafisrisha.

Shamba hili ambalo wamepandia baadhi ya ndizi, inaonekana kuwa na rotuba mingi sana, kwa kuwa mazao yao yanaonekana kuwa na ndizi kubwakubwa sana.

Hapa ni shambani na tunaona mahindi ambayo yamekauka na yanaitaji kuvunwa kwa haraka, na kwa mwonekano huu mwezi ni wa kiangazi na yamekauka.

Hapa ni zizini ya ng'ombe na tunaona mashini inayokamua maziwa na huwa inatumia stima ili kuweza kuyatoa maziwa kwenye ng'ombe.

Tunaona mahindi ambayo yameanikwa. Kunayo mahindi ambayo yameshikwa na ugonjwa na yaanza kuwa nyeusi ina ishara ya kwamba mkulima huyu hakuwa ametoa mahindi haya nje ili yapate jua.

Haya ni ndizi na yanaonekana yameiva sana. Yanahitajika kuliwa kabla ya kuharibika. Nina manufaa mengi sana kwenye afya yetu ya kama kibinadamu.

Ng'ombe hawa ambao wako malishoni, ni wa nyumbani ambao kwa mara nyingi hawatembei ama kupelekwa mahali mbalimbali, ni wa kuleta maziwa na huwa wanapata maziwa kwa wingi.

Hapa ni shambani na kuna ndizi makubwa sana ambayo yana matawi ambayo yamezambaa na yamekaribiana sana. Huu unaweza fanya mazao yaende chini.

Hapa ni barabarani tunaona mtu ambaye anaendesha pikipiki na amebeba mitungi ambayo huwa yanatumiwa kuweka maziwa.

Hapa kuna maabara. Daktari huyu amesomea mambo na ukulima . Ako akipima vipimo mbalimbali vya maziwa hili kubaini na kujua kuwa amam yako mazuri ama ni mabaya.

Tunaona watu wawili, ambao wanakamua maziwa ,kutoka kwa Ng'ombe . Kuna watu pia ambao wanasimama kando yao na wanatazama.

Hii ni ndizi na baso haijaiva na mara nyingi wakishakata ndizi kwenye mtini pake huwa wanaweka na kuifunika kwa gunia ili yaive haraka upesi.

Hapa ni shambani, na tunaona ndizi ambayo yamepangwa kwa ustadi. Tena yameanza kuzaa mazao mengi na makubwa mno.

Humu ni shambani na tunaona ndizi makubwa makubwa sana yenye mazao mazuri kuna mama ambaye amesimama pembeni na amevalia kitambaa kichwani na ambayo ni nyekundu.

Huyu mtu ambaye ameinama na anakamua ng'ombe ametumia ndoo ambayo ni samawati na huyu ng'ombe amesimama kuonyesha ya kwamba anajuana na mlinzi wake.

Hili ni jumba ambalo ngombe huishi, na tunaona wanalishwa na watu wanatembea kwenye ukingo mwao.

Huyu ng'ombe ambayo nakamuliwa na mkulima, amefungwa kamba miguuni, uwendapo huyu ng'ombe anarusha teke wakati ambapo anakamwa.

Hapa ni zizi la ng'ombe na tunaona ndama wengi ambao wamefungwa. Kuna ambao wametengwa na wengine. Wengi wana rangi ya nyeupe na nyeusi mwilini mwao.

Hawa ni watu ambao wanafanya kazi kwenye kiwanja hiki cha maziwa , hawa wamevalia maski mdomoni mwao na kwa kichwa amefalia neti hili nywele izije ikaangukie maziwa haya.

Mkulima huyu amevalia nguo ya manjano. Tena amebeba nafsaki na yeye ananyunyizia dawa kwenye ng'ombe wake.

Watu hawa ambao wameshika mitungi ya maziwa na wanayamwaga wako kazini na ina ishara ya kuwa huku ni kiwanda cha kutengeneza maziwa.

Hapa tunaona mkulima ambaye ambaye amejichuma ili akamue maziwa. Amevalia kambuti nyeusi na kichwani amevalia kofia.

Huku ni shambani na tunaona mkulima ameshika ndizi hii ambayo imeonekana kuiva na yeye anaonekana kuwa na furaha sana.

Tunaona watu hawa wawili ambao wamesimama wakipanga haya mikebe ya kubebea maziwa na wanaiweka kwenye pikipiki. Mmoja amevalia helmeti kwenye uso wake.

Mama huyu ambaye ameketi chini anachonga ndizi ambayo haijaifa ,katika nchi yetu ya kenya watu huwa wanakula chakula hiki na tunaliita matoke.

Hili ni maganda ya ndizi ambayo yakitolewa huwa inabaki ama kutupwa kama taka. Kwa mara nyingi watu hukusanya kwa pamoja ili waweze kuweka kwenye shambani ili kupatia mchanga rutuba mingi.

Hii ni ndizi ,na inaonekana ya kuwa imeiva kwa upande wote .Ukiwa na vipande kama hizi mingi unayashukua sokoni ili uyauze.

Pikipiki hili ambalo limebeba mitungi ya maziwa, inatuonyesha ya kwamba anayechukua maziwa haya ni mkulima na anasafirisha maziwa ili aende auze katika maduka mbali mbali.

Huku ni shambani na tunaona ya kwamba kuna ndizi ambayo yamepandwa. Tena kuna nyasi kando yake na mkulima huyu ameanza kulima kwa kuwa kuna mahali ambapo ni jangarau peke yake.